Ng'ombe wengi aina ya Friesian wanakula malisho ndani ya zizi kubwa la kisasa. Lina paa la chuma na nguzo imara. Watu wawili wanatembea kuelekea mwisho wa jengo.

Kiwango cha chini cha ng'ombe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Tezi za ng'ombe zimeunganishwa kwenye vidonge vya kukamulia. Maziwa yanaingia kwenye mtungi mkubwa wa chuma.

Makazi rahisi ya mbao yaliyo wazi pande zote, yaliyo simama katika uwanja mkavu na mpana chini ya paa la bati ngombe mwenye rangi nyeusi amesimama karibu na pori ya saruji.

Mtu anakamua ng'ombe. Mikono inashika chombo cha chuma kukusanya maziwa safi. Ng'ombe ni mweusi na mweupe. Mazingara yanaonekana kama shamba au zizi la mizigo. Ni kazi za viwanda vya kisasa.

Ng'ombe wengi wamelala chini ndani ya zizi. Baadhi yao wana mandoa meusi na meupe. Wengine wanakula majani. Wengine wamesimama. Kuna uzio wa chuma ulio kando yao na nyuma kuna mlango.

Ngombe mwekundu amelala chini , ngombe mwingine yupo karibu naye , majani yanaonekana chini, hali ya hewa inaonekana ya jua na kuwa safi.

Huyu ni ng'ombe akikamuliwa kwa mashine, maziwa yanatolewa kutoka kwenye chuchu zake, ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe, ni taswira ya teknolojia ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Hii ni migomba, yenye majani makubwa, kijani kibichi. Anga ni la buluu linaonekana katikati ya majani. Jua, linaonekana kung'aa.

Mtu amevaa koti jeupe la mahabara, anamimina maziwa kwenye mashine ya chuma, juu ya mashine kuna kitambaa cheupe inaonekana ni mchakato wa kusafisha maziwa.

Mwanaume amesimama karibu na mgomba. Anainua mkono kuelekea ndizi zilizoiva. Anaonekana kufurahia mavuno yake. Majani ya migomba yanaonekana kijani kibichi.

Ngombe anakamuliwa maziwa Kwa kutumia mashine ya kisasa. Ana rangi na madoa meupe na meusi ,mashine ya kukamua yenye jina Dell afal imewekwa chini, amefungwa kwenye eneo maalum la kukamulia.

Shamba la migomba iliyojaa ndizi changa upande wa kushoto. Majani ya migomba ni makubwa na mabichi. Kuna njia ndogo ya udongo kulia, mtu mmoja anaonekana mbali kwenye njia.

Rundo kubwa la ndizi zina kijani kibichi ambazo zimetolewa tayari shambani zikiwa tayari kwa kutumika kuliwa zikiwa hivyo ama zikiivishwa. Kuna gari ndogo ambalo linaonekana limefunguliwa na mtu ambaye anainua ndizi , kuonyesha kuwa anataka kuiweka ndani ya gari hilo.

Wanaume wawili wakiosha ng'ombe kwenye shamba la maziwa. Mwanaume mmoja anatumia brashi kusikia ng'ombe ya kahawia huku mwingine akimwagia maji kwa kutumia usi.

Huyu ni muuzaji sokoni akionyesha ndizi. Ana mrundiko mkubwa wa ndizi za njano zilizokomaa. Picha inaonyesha bidhaa hai shambani na iko tayari kuliwa.

Mfukaji anafuga ng'ombe wake shambani amevaa sare ya kijani kibichi anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ndoo nyeupe imewekwa chini ng'ombe mwingine ameonekana nyuma shughuli za kila siku za kilimo.

Mwanamke akimimina maziwa au kumiminika kingine kutoka kwenye mtungi mdogo wa chuma kuenda Kwenye mtungi mkubwa zaidi. Amevalia koti cheupe ya mahabara na kofia ya nywele.

Huyu ni mtu ambaye amechuchumaa kwenye matiti za ng'ombe akimkama ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi . Maziwa yamejaa katika kile kikapu alichokuwa nacho.

Mikono ya mtu, ikishika, ngunzi, la mahindi, huku magunzi mengine mengi yakiwa yametapakaa chini, magunzi yote, yamekauka, ikionyesha kuwa tayari kwa kuhifadhiwa au kusindika.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana. Ndizi hizi ni za kijani kibichi zimeungana pamoja kwenye shina. Majani makubwa yamezunguka mkungu, inaonekana ni bustani ya ndizi.

Zigo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimelundikwa chini, zingine bado hazijapevuka. Inaonyesha ukulima wa ndizi mkubawa.

Wanawake wawili wamevaa barakoa na nguo za kazi wanachakata maziwa kwenye chombo kikubwa wanafanya kazi kwa uangalifu mkubwa mno.

Watu kadhaa wanashirikiana kuandaa chakula. Wengine wanamwaga uji. Vyakula vimetayarishwa kwa sahani kubwa. Inaonekana ni maandalizi ya tukio.

Mkono wa mtu umeshika mmea wa mahindi, baadhi ya majani yana mashimo. Yanaonyesha dalili za kushambuliwa na wadudu au magonjwa. Udongo unaonekana laini sana.

Riziki imechakatwa na mashine inasukuma unga mweupe unatokea na ni mwingi sana haya ni maandalizi ya chakula kwa watu.

Hii ni pikipiki ikiwa imebeba vyombo vikubwa vya maziwa inaonekana mtu huyu ni mchuuzi wa maziwa barabara ni pana na kuna magari mengine, pikipiki ina namba ya usajili.

Mtu amesimama karibu na ngombe, ngombe wako nyuma ya uwa, mtu huyu amevalia koti anaonekana akichunga mifugo, mazingira ni ya kijani.

Kundi la watu wengi, wanawake na watoto, wamekaa kati kati ya rundo kubwa la ndizi changa. Inaonekana ni soko la ndizi au eneo la uvunaji. Wengine wamesimama nyuma.

Ndani ya chombo cha chuma, maziwa yaliyoganda yanaonekana. Sehemu ya juu ina mafuta yaliyotengana. Rangi yake ni nyeupe. Sehemu nyingi ni ya manjano hafifu, huenda si siagi.

Huyu ni ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi ambaye amefungwa katika zizi, akikamuliwa na mfumo wa kisasa wa kukamua ng'ombe ambao ni mfumo wa viwandani sana sana.

Watu kadhaa wako karibu na ng'ombe waliofungwa ndani ya zizi lenye paa. Mmoja wao anawashika ng'ombe, Ng'ombe wanaonekana wakitembea ndani kana kwamba wanaoshwa.

Mtu anamwagia ng'ombe maji kwa kutumia mpira wa kijani. Ng'ombe ni weupe na wengine wapo nyuma. Baadhi yao ni wadogo. Wanaonekana kwa sehemu ya shamba au zizi.

Bustani ambayo imepandwa migomba ya ndizi. Ndizi hizo hazijakuwa bado ambazo zinatolewa shambani. Majani yake mapana na makubwa ya kijani kibichi yanaonyesha shamba ambalo ni zuri zaidi.

Hii ni bakuli kubwa la chuma lenye mchanganyiko wa chakula. Mikono miwili inatumia vijiko vya mbao kuchanganya. Inaonekana kama uji au chakula cha kienyeji. Rangi ni nyeupe na kahawia ikionyesha viungo asili.

Mwanamke amevaa sare ya buluu, barakoa na glavu nyeupe anamwaga kiyoyevu kutoka kwenye chombo kidogo hadi kwenye vyungu vikubwa vya chuma.

Huu ni mkono, ambao umeshika mkunga mkubwa wa ndizi. Baadhi ya ndizi zimeiva, nyingine bado mbichi zikiwa za kijani kibichi. Mkono wake unaonekana wenye nguvu.

Mwanamke anatabasamu akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe, akiwa ameshikilia chombo cha kukusanyia. Anaonekana kufurahia kazi yake. Ng'ombe ina madoa meupe na meusi.

Hili ni eneo la kukusanya maziwa. Wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki yenye trela. Wamefuata maziwa kwenye vyombo vya chuma. Mazingira yana miti na barabara ni ya udongo.

Hili ni soko na kuna mwanamke akichagua ndizi nyingi zilizopangwa, kuna watu wengine nyuma nje kuna majengo, biashara inaendelea vizuri kwa utaratibu.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa koti la njano na kofia amebeba kifaa cha kunyunyiza dawa. Ananyunyiza ng'ombe mweusi na mweupe anamlinda ng'ombe dhidi ya wadudu.

Mtaalamu anapuliza dawa mifugoni, amevaa sare ya blue akiwa anavaa kifaa begani, ng'ombe mweupe amesimama karibu naye anapokea matibabu muhimu mwingine anafunga wakielekea usalama.

Mwanamke anatabasamu. Amesimama karibu na mgomba. Kuna rundo la ndizi mbichi mbele yake. Migomba mirefu inazunguka eneo hilo ikionyesha shamba. Yeye anafurahia mavuno yake ikionyesha kama bustani ya matunda.

Ng'ombe kadhaa wenye madoa meusi na meupe wanakula nyasi kutoka kwenye rundo lililowekwa ndani ya gurudumu kubwa. Zizi linaonekana kwa mbali.

Hizi ni ndizi nne ambazo zimeiva vizuri. Zina rangi ya njano, zinaonekana tamu. Ni matunda yenye afya kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Migomba mingi iliyojaa ndizi changa bado hazijava. Ndizi zina rangi ya kijani kimbichi imejaa majani makubwa. Inaonekana kama shamba la ndizi taswira ya uzalishaji wa matunda.